Vielelezo kadhaa vya vifaa vya kiteknolojia vimeunganishwa na mawingu na ikoni mbalimbali, vikionyesha mtandao au mfumo wa mawasiliano. Kompyuta ya mezani ipo katikati ikiwa imeunganishwa na simu mahiri, kompyuta kibao na kompyuta ndogo.

Mwanamke amevaa kifaa cha uhalisia pepe, akionekana akijihusisha na ulimwengu pepe. Nyuma yake, kuna mabango mawili yanao elea. Moja, ikionyesha taswira ya kidijitali na nyingine chembe chembe, ikidokeza matumizi ya teknolojia.

Msichana anaonekana akifanya kazi mbele ya kompyuta mpakato akihudhuria mkutano wa video. Mwanaume anaonekana kwenye skirini akionekana akitoa maelekezo au kufundisha. Dawati lake lina vitu kama vitabu, daftari na matunda kuashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi kwa makini kwenye kompyuta ndogo na tarakilishi kubwa. Mwanamke mmoja anaonekana akimsaidia mwanaume kwenye tarakilishi, huku wengine wakiwa wamejishughulisha nyuma. Inaashiria mazingira ya ofisi au chuo ambacho ushirikianao na elimu ya kompyuta ni muhimu.

Picha inaonyesha kompyuta mpakato na rundo la vitabu juu meza. Mandhari ya nyuma ina maktaba yenye vitabu vingi kwenye rafu. Mwanga wa jua unaingia na kuangazia eneo hilo. Inaonekana kama sehemu ya kusomea au ya kujifunzia.

Mwanaume ameketi kwenye dawati amevaa miwani na vipokea sauti vya masikioni akitumia komputa ndogo. Anaonekana kuzingatia kazi yake au mkutano wa mtandaoni. Dawati lake lina vifaa vya ofisi kama vile simu, glasi ya maji na ua dogo likionyesha mazingira ya ofisi tulivu.

Kuna kompyuta kibao iliyowekwa katikati ya vigae vingi vya rangi tofauti, vilivyoenea kwenye meza. Skrini ya kompyuta kibao inaonyesha programu mbalimbali za watoto. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikionyesha mazingira yanayofaa kwa kujifunza na kucheza.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kompyuta ndogo ambayo skrini yake inaonyesha neno, e-learning na rundo la vitabu. Mezani kuna simu mahiri, daftari na kalamu zikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Katika taswira hii, simu mahiri inashikiliwa mukononi ikionyesha skrini ilio kuwa na tovuti ya nedi. Huku nyuma yake kukiwa na skrini kuba zaidi au komputa nyingine inayoonyesha tovuti hiyo hiyo. Simu inaonyesha picha ya mwanamke akitabasamu na ujumbe, transforming the way people learn .

Mtu anaonekana akitumia kipanya na kibodi, huku mbele yake kukiwa na skrini pepe inayoonyesha neno E-Learning . Ikoni mbalimbali zinazohusiana na teknolojia na elimu zimezunguka maandishi hayo. Mandhari ya nyuma ni hafifu ikionyesha umakini ulioelekezwa kwenye teknolojia ya kujifunza mtandaoni.

Mwanamke anaonekana akipunga mkono akitabasamu, mbele ya kamera iliyowekwa kwenye tripod ana vifaa vya sauti na microphone kichwani na mbele yake kuna kompyuta mpakato na daftari. Nyuma yake kuna ubao wa kijani kibichi na ukuta wa matofali.

Msichana mdogo anatabasamu akiwa ameketi kwenye sofa. Amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatumia kompyuta ndogo. Karibu naye kuna glasi ya maziwa na kitabu wazi, ikionyesha mazingira ya kujifunza au burudani nyumbani.

Kijana mwanamke anatazama skrini ya kompyuta ndogo ,akionekana kuhudhuria darasa la mtandaoni. Amevaa vipokea sauti masikioni na ana andika kwenye daftari kwa kalamu akionyesha umakini wake. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, mwalimu anaonekana akitoa maelezo.

Picha inaonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni ikiwa na kompyuta ndogo kubwa katikati yenye skrini inayoonyesha video ya mafunzo. Wanafunzi wawili wamekaa pande zote mbili za kompyuta hio, mmoja akitumia kompyuta ndogo na mwingine akifanya kazi kwenye dawati.

Kijana mmoja ameketi mezani akitazama kwa umakini kompyuta yake ndogo iliyowazi mbele yake amesimama mbele ya ubao mweupe wenye maandishi yasiyosomeka vizuri ukionyesha uwezekano wa kuwa katika ofisi au darasa.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa mikia miwili ameketi kwenye kiti chekundu akitazama kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta mwalimu anaonekana akitoa somo, labda kwa kutumia ubao mweupe. Hii inaonyesha mtoto akishiriki katika kujifunza kwa njia ya mtandaoni.

Kijana mwenye nywele zilizokunjamana, ameketi kwenye kiti kirefu mbele ya kompyuta yake ndogo. Akifanya kazi kwa umakini. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao, iliyojaa vitabu vingi, huku viti vyeupe vya kisasa, vikiwa vimepangwa mezani.

Katika onyesho hili, mikono inaonekana ikiandika kwenye kompyuta mpakato, huku juu ya skrini kukiwa na mchoro wa mfumo wa akili bandia, au dhana ya kujifunza. Mfumo huu una balbu ya mwanga ndani ya kichwa cha binadamu, na neno e-learning , linaonekana wazi. Hii inawakilisha dhana ya kujifunza kidijitali.

Mtu anaonekna akiangalia video kwenye kompyuta ndogo akiwa ameketi vizuri. Kwenye skrini ya kompyuta mwanaume anayetoa mada anaonekana amesimama mbele ya ubao mweupe na rafu ya vitabu. Mazingira yaliopo yanaonekana kuwa ni ndani ya nyumba labda sebule ikionyesha kujifunza.

Kijana ameketi mbele ya kompyuta yake ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaonekana akizungumza au akishiriki katika mkutano wa video huku mikono yake ikiwa imeinuliwa kidogo akieleza jambo fulani.

Mtu anashikilia kompyuta kibao na kutazama skrini iliyo na picha mbalimbali na maandishi kwenye meza yenye rangi ya kahawia. Kuna pia simu ya mkononi na glasi. Mwangaza hafifu kutoka kwenye mshumaa unaongeza hisia ya utulivu katika mazingira haya ya ndani.

Onyesho hili linaonyesha wasichana wawili wadogo wakiwa kitandani. Mmoja wao akitumia kompyuta ndogo. Msichana mwingine amelala kwa karibu, wakijishughulisha na kifaa hicho, labda wakitazama video au kucheza michezo.

Taswira hii inaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Watu mbalimbali wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo na tarakilishi kubwa wakijihusisha na masomo. Aikoni za ujumbe, wazo, cheti cha kuhitimu na kofia kuitimu zimetawanyika zikisisitiza vipengele mbalimbali vya kujifunza.

Huu ni mchoro unaonyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Kompyuta kubwa yenye kitabu wazi na kitufe cha kucheza katikati inawakilisha kozi za kidijitali. Mwanafunzi au mwalimu amesimama karibu akishika cheti huku vitabu, rula na kofia ya kuhitimu vikitawanyika karibu.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta yake ndogo. Skrini kadhaa pepe zinazoelea, zikionyesha programu mbali mbali zinazoonekana mbele yake. Anaonekana kufanya kazi ofisini, na kuna vitu vingine mezani kama miwani na daftari.

Msichana mwenye nywele zilizosokota anajifunza kwa bidii akitumia kompyuta ndogo. Ameshikilia penseli na anaonekana makini sana kwenye skrini. Nyuma yake kuna gitaa na mimea, ikionyesha mazingira tulivu na ya ubunifu.

Msichana ameketi akitumia kompyuta ndogo, akionekana akijifunza. Mbele yake kuna kompyuta ndogo kubwa, inayoonyesha mwalimu akifundisha somo. Dunia yenye alama za eneo inaonekana nyuma, ikionyesha dhana ya elimu ya mtandaoni au elimu ya kimataifa.

Msichana mdogo ameketi mezani akijifunza kupitia kompyuta. anaangalia skrini ambayo inaonyesha mwalimu akifundisha somo. Ana daftari wazi mbele yake na ameshika kalamu akionyesha kuwa anafuatilia na kuandika madokezo. Mazingira yanaonyesha tulivu na ya kujifunza.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti akitazama kwa umakini skrini ya kompyuta. Amevalia miwani na vipokea sauti masikioni akionyesha kuwa amejikita kwenye anachokifanya. Dawati lake limejaa vitabu na karatasi inaonekana anajifunza au anafanya kazi za shuleni.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta yake ndogo. Ameshika kibodi kwa mikono yake na anaonekana kujishugulisha na kazi. Karibu naye kuna kikombe, glasi ya maji na mimea iliyopangwa vizuri ikionyesha mazingira tulivu na ya kazi.

Mtu anatumia kompyuta ndogo iliyo kwenye meza ya duara. Mikono yake iko kwenye kibodi akionyesha kuwa anafanya kazi au kuandika. Nyuma yake kuna dirisha kubwa lenye majengo nje na matakia ya rangi tofauti.

Wasichana watatu wamevalia sare za shule wameketi pamoja wakitumia kompyuta ndogo ,moja wao anaelekeza kidole kwenye skrini akionyesha kitu kwa wenzake wote wanaonekana kuzingatia na kujifunza kitu kupitia kifaa hicho.

Watu wamekusanyika karibu na kompyuta ndogo wakionekana kushirikiana katika shughuli fulani. Mwanaume mmoja amejikunja kuelekea skrini akionyesha kitu. Wote wanaonekana kuzingatia kwa makini kazi iliyoko mbele yao. Mtu mwingine anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta nyuma yao.

Huu ni ukumbi wa mazoezi wenye mashine kadhaa za kukimbia, zilizopangwa vizuri. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi, na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza kwa asili. Sakafu ina muundo wa vigae unaovutia, na kuunda mazingira safi na ya kuvutia kwa mazoezi.

Mwonekano huu unaonyesha chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vilivyoangwa kwa safu vikionyesha kua mabweni au chumba cha kulala cha pamoja. Kuna dirisha moja lenye pazia la kijani likiruhusu mwanga hafifu kuingia, godoro zote zina muundo unaofanana wa mraba.

Katika eneo hili, waogeleaji wanne wanaruka ndani ya maji wakiwa wamevalia mavazi ya kuogelea. Kando ya bwawa kuna umati na watu uliokusanyika chini ya hema kubwa nyeupe na nyekundu wakishuhudia tukio hilo.

Darasani kuna viti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa safu nadhifu, tayari kwa masomo. Sakafu imetandikwa zulia la kijani kibichi likiongeza joto na utulivu. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Katika chumba hiki kuna kitanda cha gorofa kilicho na fremu ya rangi hafifu na magodoro meupe. Pazia la rangi ya kahawia limefunika dirisha kubwa likiingiza mwanga ndani ya chumba. Kona ya chumba inaonekana kuwa na rafu ndogo yenye vitu vilivyopangwa, ikionyesha nafasi ya kulala au malazi.

Kuna kundi la vijana wakiwa wameketi kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi bandia wakimsikiliza mkufunzi wao aliyesimama mbele yao. Mkufunzi huyo amevalia sare za michezo. Anaonekana akitoa maelezo au mafunzo. Nyuma kuna jengo kubwa na uwanja wa mchezo ikipendekeza tukio la mafunzo.

Kuna lango jeusi la chuma lenye maandishi meupe yanayosomeka, new executive ladies hostel. Nyuma ya lango kuna jengo la ghorofa likionyesha kuwa ni hosteli ya wanawake. Lango linaonekana kuwa imara likitoa hisia za usalama kwa makaazi.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda vitatu vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao vikiwa na magodoro na shuka safi. Sakafu ni ya mbao ngumu yenye rangi nyeusi na kuna kiti kimoja cha mbao kando ya dirisha lenye miti nje. Mazingira yanaonekana safi na yanayofaa kwa malazi ya pamoja.

Chumba hiki cha mikutano kina meza kubwa ndefu iliyozungukwa na viti vingi vyeusi. Tayari kwa mkutano, televisheni ya skrini papa imening'inia ukutani, ikionyesha picha mbalimbali, na ubao mweupe uko kando yake kwa ajili ya mawasiliano.

Chumba hiki cha mazoezi kina meza nyingi zilizofunikwa na vitambaa vyeupe na zambarau zikiwa na vifaa vya matibabu kwa ajili ya mafunzo. Kila meza inabandia za mwili kwa ajili ya kufanya mazoezi ya vitendo na kuna vibao vyeupe vya kuandikia kwa mbali.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe vingi vya dhahabu. Mmoja wao ameshika mipira miwili ya mpira wa juu akionyesha uwezekano wa kushiriki katika michezo. Mwonekano unaashiria kuwa wao ni sehemu ya timu iliyofanikiwa au shirika la michezo likiadhimisha mafanikio yao.

Chumba hiki cha malazi kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Kwenye moja ya vitanda hivyo kijana ameketi akijishughulisha na shughuli zake. Dirisha linaonekana likiwa na mapazia na begi limeketi juu ya kitanda cha juu ikionyesha mazingira ya kawaida ya chumba cha kulala cha wanafunzi au hosteli.

Darasa lina viti na meza vilivyopangwa kwa safu mbili, zikitazama ubaoni mweusi mbele. Katikati kuna dawati la mwalimu. Chumba kinaonekana kua wazi na kuta nyeupe, na mwanga unatawanyika sakafuni. Inaonekana ni mahali pa kujifunzia.

Huu ni mtaro mrefu wa maji wa jengo labda shule au hoteli wenye kuta nyeupe na matofali ya rangi ya kahawia chini. Upande mmoja una nguzo za bluu na ulinzi wa chuma ukionyesha eneo la wazi. Kwa mbali majengo mengine yanaonekana chini ya mazingira ya kijani kibichi yanayoonekana.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili, kitanda kimoja kiko mbele, na kitanda kingine cha ghorofa kiko upande wa kulia. Vitanda vyote vina fremu za chuma na magodoro yenye ruwaza. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto likiacha mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Basi la shule lenye rangi ya njano limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Lango lake la mbele lina uandishi school bus na linaonekana jipya na safi. Juu ya kioo cha mbele kuna mapambo na namba ya usajili inaonekana KDA inaonekana wazi. Ni basi la shule linalovutia.

Huu ni mkahawa wa vitabu ukiwa na rafu ndefu zilizojazwa na vitabu vingi. Kuna meza na viti kadhaa vilivyopangwa mbele. Vikionyesha nafasi ya kusoma au kujifunza. Mwangaza wa ndani unaonyesha mazingira tulivu na ya kufaa kwa utafiti.

Kuna chumba kidogo chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa na mbao. Kila kimoja kikiwa na shuka za bluu na mto wa rangi inayofanana. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na mwanga unaingia kupitia dirisha lililo na mapazia meupe. Hii inaashiria chumba cha kulala cha bweni au hosteli.

Chumba hili linaonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea chenye meza nyingi za mbao na viti. Zimepangwa kwa utaratibu, zikiwa na vizuizi vya faraha kati ya sehemu za kusomea. Kuna madirisha marefu yalio funikwa na pazia za bluu na taa za mstatili zimewekwa juu ya dari nyeupe.

Maktaba kubwa imejaa rafu ndefu zilizo pangika zikiwa zimejaa vitabu vingi. Meza na viti vimetawanyika ndani ya nafasi hiyo. Na watu wachache wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili.

Ukumbi mkubwa umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu. Baadhi ya watu wamevalia sare za zambarau wakionyesha kuwa wanaweza kuwa wanafunzi. Upande wa kulia kuna nguzo yenye maandishi USIU Africa ikionyesha mahali hapo ni chuo kikuu.

Chumba hiki kinafanana na darasa la kompyuta au ofisi, kikiwa na meza ndefu iliyojaa kompyuta na skrini nyeusi. Kwenye ukuta kuna ubao mweupe wa kuandikia, na viti vya plastiki vya bluu vimepangwa kando yake. Sakafu ina vigae vyenye muundo, na dirisha lenye nondo linaruhusu mwanga kuingia.

hii ni maabara ya kisayansi iliyo na meza nyeupe iliyojaa vifaa mbalimbali vya glasi kama vile bilauri na flaski. Bomba la maji limewekwa katikati ya meza likionyesha utayari wa kufanya majaribio. Ukuta wa buluu unaongeza rangi kwenye chumba.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyopangwa pande mbili za dawati la kujisomea. Kila kitanda kina shuka za rangi tofauti na mmoja wapo anapikipiki ndogo ya kuchezea karibu naye. Rafu zilizojaa vitu mbalimbali zimetundikwa ukutani juu ya dawati.

Mwanamke mmoja anacheza tennis kwenye uwanja wa bluu. Ameshika racket na anaonekana akijiandaa kupiga mpira. Amevaa nguo za michezo zenye rangi nyeupe na mistari nyekundu na ana kofia kichwani. Nyuma yake mchezaji mwingine anaonekana kwa mbali.

Majengo mawili marefu yamejengwa kwa mawe na yana paa za kahawia. Mbele yake kuna uwanja wa mchezo wenye vifaa vya watoto kama vile nyumba ndogo ya kijani, swingi na slaidi ya njano. Miti mirefu inaonekana nyuma ya jengo. Eneo hili linaonekana kuwa shule au kituo cha watoto.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Madawati yanaonekana safi na tayari kwa ajili ya wanafunzi, madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba, na bodi za matangazo zimeandikwa ukutani.

Darasa hili kubwa lina safu ndefu na viti na meza tupu, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Kila kiti kina sehemu ya kuandikia, dari nyeupe na kuta safi, zinaonyesha mazingira safi, na tayari kwa ajili ya masomo.

Chumba kikubwa kimejaa meza nyingi za mbao, kila moja ikiwa na kompyuta na skrini yake. Mapazia mekundu yamening'inia kwenye madirisha upande mmoja wa chumba. Bodi nyeupe inaonekana mbele. Inaonyesha kuwa mahali hapo ni darasa la kompyuta.

Watu kadhaa wanacheza kwenye ukumbi uliopambwa kwa ballon zenye rangi mbalimbali juu. Bango lenye maandishi Christian School linaonekana nyuma likionyesha sherehe au tukio la shule.

Kikundi cha watu kinaonekana kikifanya kazi ya kuandaa chakula nje labda jikoni la nje au eneo la kupikia. Mwanamke amevalia sare ya kijani akichana karoti huku mtoto akimsaidia na mwanamke mwingine akishuhudia. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo lenye rangi ya kahawia.

Hili ni kundi la watu watano wakiwemo mtu mzima mmoja na watoto wanne wote wakiwa wamesimama wima na miguu bandia inayoishia chini kama ncha ya viatu. Mtu mzima ana mikono imekunjwa kifuani huku watoto wakionyesha tabasamu la furaha huku baadhi yao wakiwa wamekunja mikono.

Mwanamke mmoja mwenye asili ya kiasia anayeonekana kama mwalimu au msaidizi anamsaidia msichana mdogo mwenye ugonjwa wa down syndrome . Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana wakifanya shughuli flani kwenye meza, labda kuchora au kuandika. Nyuma yao kuna madirisha makubwa yanayoonyesha miti na mandhari ya nje.

Katika maktaba hii, kijana mwenye macho meupe anaonekana akisoma kitabu chenye maandishi ya nukta nukta kwa umakini. Nyuma yake wanafunzi wengine wawili wamejikita katika kusoma au kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Rafu za vitabu zilizojaa ziko nyuma, zikionyesha mazingira tulivu ya kujifunzia.

Jikoni la kisasa linaonekana, ambapo kundi la watu linajihusisha kupika na kuandaa chakula. Wanaume na wanawake wa rika tofauti wanachanganya mboga na viungo, wakifurahia mazingira ya jikoni. Vyakula mbali mbali, vikiwemo matunda na mboga, vimetayarishwa kwenye counter .

Kundi la watoto linaonekana likijifunza na kushirikiana darasani. Mmoja wa watoto, akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana akichora, huku wenzake wakizingatia shughuli zao. Nyuma yao kuna ramani kubwa ya dunia, ikionyesha mazingira ya kujifunza yenye utofauti.

Watoto wadogo wameketi kwenye sakafu darasani. Wengine wakinyoosha mikono yao juu. Wanaonekana kushiriki kikamilifu katika somo au shughuli inayoendeshwa na mwalimu ambaye sehemu yake ya nyuma tu inaonekana. Darasa limepambwa kwa bendera zenye rangi mbalimbali zikionyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo wa kiume, labda mtaalamu wa rutuba au daktari wa meno akichunguza kinywa cha mtoto. Mtoto huyu anatabasamu na anaonekana akishirikiana. Nyuma yao kuna rafu yenye vitu za kuchezea au vifaa vingine kuashiria mazingira ya kliniki au shule.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wana zungumza kwa kutumia lugha ya ishara wakiwa wameketi kwenye bembea ya watoto. Mwanamke huyo anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto, huku wote wawili wakiashiria kwa mikono yao.

Mwanamke anatabasamu usoni mwake akimwangalia mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana kwenye meza na mvulana ana kalamu ya kijani mkononi akionyesha kujifunza au kufanya shughuli za kielimu. Nyuma yao, kuna ramani ya dunia ukutani ikidokeza mazingira ya darasani.

Kijana mdogo mwenye macho meupe anaonekana akitabasamu kwa furaha. Amekaa kwenye dawati mbele ya kitabu cha breli, akionekana akijifunza au kusoma. Nyuma yake kuna viti za mbao na madirisha yenye nondo, kuashiria anaeza kuwa darasani au pahali pa kusomea.

Mtoto anaonekana akitazama kompyuta ndogo kwa umakini na tabasamu ya furaha. Ameweka mikono yake chini ya kidevu, akionyesha shauku au mshangao. Mandhari nyuma, yana ukuta wenye michoro ya kupendeza, ikidokeza kwamba anaeza kuwa katika shule ya chekechea, maktaba au chumba cha kuchezea.

Mwanamke na mtoto wamekaa mezani, wakiangalia kompyuta kibao pamoja. Mtoto amejikita kikamilifu kwenye kifaa hicho, huku mwanamke akitabasamu na kumsaidia. Mezani kuna vitu vya kuchezea kama vile matofali ya Lego na magari madogo, ikionyesha mazingira ya kuchezea.

Kuna mwanamume mzima akimsaidia msichan mdogo mwenye ugonjwa wa downs syndrome kufanya shughuli ya sanaa. Msichana huyo anaonekana akishika kitu kwenye ubao na kuchora huku mwanamume huyo akimwangalia kwa makini. Inaonekana ni mazingira ya ndani, labda nyumbani yakionyesha ushirikiano na kujifunza.

Mwanamke na mwanamume wanaonekana wakifundisha darasani huku mwanamke akieleza kitu kwa mikono yake. Ubao wa kijani nyuma yao una fomula za fizikia zimeandikwa zikionyesha somo la sayansi linaloendelea.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana akizingatia kitu fulani. Mwalimu au mtaalamu anaonekana akimwelekeza. Labda ni kwa ajili ya vipimo vya kusikia au somo maalum.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu zilizosokotwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu akizingatia kompyuta yake ndogo iliyo mbele yake. Ameegemea dawati la shule ambapo pia kuna kitabu na karatasi zilizofunguliwa.

Kuna msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akimuangalia mtu mzima ambaye anaonekana akifanya ishara za mikono. Msichana huyo anaonekana akijibu kwa ishara zake mwenyewe akifungua mdomo wake na kushika mkono wake. Hali hii inaweza kuashiria somo la lugha ya ishara au mawasiliano yasiyo na maneno.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza wakiwa na vifaa vya kuchezea vya rangi mbali mbali vilivyotawanyika mbele yao, mwanamke anaonekana akimfunza mtoto akimshikia kitu chenye umbo la duara kinachofanana na kifuniko cha chupa.

Mzee mwenye ndevu nyeupe na miwani mieusi ,amejilaza kitandani akisoma kitabu cha nukta nundu. Amevalia shati la kahawia ,na ana pete ya ndoa kidoleni. Anaonekana ametulia na amejikita, kwenye anachosoma.

Mwanamke na mvulana mdogo wanaangalia kompyuta ndogo pamoja. Mwanamke uyo amevalia kitambaa kichwani na shati lenye maua mekundu. Huku mvulana amevaa shati la milia ya buluu na nyeupe na anaonekana kushangaa au kushtuka.

Kuna kundi la watoto na walimu wao wakiwa darasani. Mvulana mwenye Down syndrome anatabasamu, akishikilia gitaa mbele, huku watoto wengine wakikaa mbele yake wakimwangalia. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye furaha jumuishi.

Watoto wanne wenye furaha wamevaa sare za shule ya rangi buluu na kijivu. Mmoja wa watoto amekaa kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa bashasha. Watoto wengine watatu wamesimama karibu naye. Wote wakionyesha sura za furaha na urafiki.

Mwalimu anamfundisha mwanafuzi jinsi ya kuandika au kuchora. Mwanafunzi huyu anaonekana kujikita kwenye kazi yake, akiwa ameshika penseli. Wote wawili wameinamia kitabu kilicho wazi kwenye dawati.

Mwanamke na watoto kadhaa wanacheza na matofali ya lego. Mwanamke huyo anatabasamu akishirikiana na watoto hao. Wamekusanyika kuzunguka meza iliyojaa matofali ya rangi tofauti. Inaonekana kama darasa au chumba cha kuchezea na kila mtu anafurahiya kujenga.

Binti watatu wanatabasamu na kukumbatiana wakionyesha furaha na urafiki ,wamevalia nguo za kawaida na wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ndani msichana mmoja ana nywele nyeusi mwingine ana nywele za dhahabu na watatu ana nywele nyeusi zilizonyooka.

Wanafunzi wawili, msichana na mvulana. Wanajishughulisha na masomo yao darasani. Msichana anaonekana akiandika kwenye daftari lake huku mvulana akifanya kazi yake ya kuchora au kuandika. Wote wamevaa vifaa vya kusaidia kuskia ikionyesha umuhimu wa kujumuisha wanafunzi wenye mahitaji maalum katika elimu.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatumia kompyuta yake ndogo, anaonekana akifanya kazi kwa umakini, huku akiandika kwenye daftari karibu na kompyuta. Amevalia shati la njano na anaonekana yuko ofisini au mahali pa kazi.

Mchoro ya mikono miwili ya binadamu. Inaonekana ikiwa juu ya nukta nukta za breli. Nukta hizi zimetawanyika kwenye uso wa blue .Zikionyesha mfumo wa kusoma na kuandika kwa kutumia mguso.